Mama mwenye watoto wachanga waliolala kwa utulivu, na daktari akiwa karibu, amevaa sare na vifaa vya huduma, wote wapo katika mazingira safi na yenye vifaa vya kutunza watoto, ikiashilia utunzaji wa kiafya u mazingira ya uzazi.

Mikebe mitatu ya virotobisho vya afya. Yote ikiwa ni aina ya vitamin D-three . chupa hizo ziko mbele ya madhahali ya kijani yenye miale ya jua inayopambanua. Labda kuwakilisha afya au nguvu za vitamini hiyo.

Wanawake wakiwa katika mazingira ya matibabu huenda ni katika hospitali au kliniki. Hapa kuna vipengele vilivyo bainika. Wanawake hawa wamevaa mavazi ya matibabu na barakoa ishara kuwa wanajihusisha na huduma za afya.

Jengo moja limeshika moto likitoa moshi mzito mweusi unaopaa juu anagani. Watu wamekusanyika karibu na eneo hilo wengine wakiwa na sare za mchezo, wengine wamevaa mavazi ya kawaida, wakitazama au kushiriki kwa namana fulani kwenye tukio hilo. Maandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa wazi, ulio funikwa na nyasi za kijani.

Mwanamke mmoja amesimama karibu na vifaa vya kutunza watoto wachanga hasaa incubators amevaa sare rasmi ya huduma za afya ikionyesha kuwa ni nurse au mhudumu wa afya anayehusika na huduma kwa watoto wachanga.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao, akifundisha somo. Ubao una michoro ya hisabati na maneno ya kiswahili. Mandhari ya darasa inaonyesha mfundishaji akieleza mada ya elimu ya msingi.

Mkulima amevaa mavazi ya kujikinga na ameweka kifaa cha kunyunyizia mgongoni, anaonekana akinyunyizia dawa kwenye mimea ya kijani iliyopandwa kwa mstari mzuri, ikimaanisha kuna mpangilio mzuri wa kilimo.

Picha inaonekana tukio la maafa ya mafuriko barabarani. Lori limepinduka upande mmoja wa barabara ya kutokana na nguvu ya maji ya mafuriko barabara imejaa maji na watu wanaonekana wakitembea kwa miguu kupitia maji hayo ili kuvuka, maji ni ya rangi ya tope.

Katika picha hii kuna kambi ya wakimbizi. Vyumba vyao vimejengwa kwa kutumia hema nyekundu na nyeupe. Pia kuna tangi nyuepe ya maji iliyoinuliwa juu. Pia kuna mimea moja moja kuonekana kua hii ni nchi kavuu ambayo haipati mvua nyingi.

Mama mmoja amelala juu ya mkeka akiwa amevalia fulana ya mikono mifupi, sweta ya pinki na sketi yenye rangi mbalimbali. Mtu mwingine aliyevaa koti la rangi ya akisa ameshika tumbo. Hueda anatoa huduma ya matibabu.